Mhudumu wa afya aliyevaa koti la samawati lenye nembo ya shirika la UNICEF . Anamchanja mtu ambaye amevalia mavazi ya kitamaduni ya jamii ya kimaasai, shuka ya rangi nyekundu na samawati pamoja na mapambo ya shanga. Jamaa huyu anachanjwa dhidi ya ugonjwa fulani.

Banda linaonyesha mitungi ya unga au vitu mbali mbali kwa vifuniko vya rangi tofauti, huku mikufu na vitu vikitandikwa juu yake. Watu wawili wapo karibu. Mmoja akionekana kuchunguza bidhaa. Mazingira ya sokoni yanaonyesha uhai wa biashara na mawasiliano ya kijamii.

Watoto wawili wanapita kwenye maji machafu yenye matope yanayofikia kiunoni wakizungukwa na mabanda yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao. Majengo haya yanaonekana kuwa makaazi duni yaliyokumbwa na mafuriko na vipande vya mbao na taka vinaelea juu ya maji.

Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo ambayo imeandikwa girls toilet katika shule ya singani karibu na kituo cha kunawa mikono chenye bomba kadhaa na kibao cha wash your hands here Mandhari ya shule inaonyesha juhudi za usafi na afya kwa wanafunzi.

Mtaalamu wa meno ambaye amevalia glavu za buluu. Ameegemea mbele akifanya utaratibu wa kitaalamu ndani ya mdomo wa mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha matibabu akiwa amevaa miwani. Vifaa vya tiba pia vimepangwa kwenye meza, karibu na mazingira ya kliniki.